Hawa ni wanafunzi wawili ambao wako kwa darasa. Wamesimama na wameshika simu ya rununu kwa mkono. Wanatazama wakijadiliana. Wanafunzi wengine wamekaa chini wakisoma.

Huyu ni msichana ambaye amekaa chini. Mbele yake kuna meza imeekelewa tarakilishi ambayo anatumia kusoma kupitia njia ya mtandao. Ameweka chombo cha kusikiliza kwa masikio.

Huyu ni msichana ambaye amekaa chini. Mbele yake kuna meza ambayo imeekelewa tarakilishi ambayo anatumia kusoma. Pia akona kitabu na kalamu ambayo anatumia kuandikia chenye ametoa kwa tarakilishi.

Hawa ni watu wawili ambao wamekaa chini wakisoma. Hapo mbele yao kuna meza ambayo imeekelewa tarakilishi wanayotumia. Kila mmoja akona kitabu na kalamu ya kuandikia.

Huyu ni daktari ambaye amekaa chini, mbele yake kuna tarakirishi ambayo imewekelewa kwa meza. Ameshika simu ya rununu na mkono, na mkono mwingine ana kalamu, akiandika kenye anasoma kwa tarakirishi.

Huyu ni mwanafunzi ambaye amekaa chini, mbele yake kuna meza ambayo imeekelewa vitabu na tarakilishi ambayo inatumika kusoma kupitia njia ya mtandao.

Hawa ni wanafunzi wanne ambao wanasoma pamoja. Watatu wamekaa chini na mmoja amesimama. Mbele yao kuna meza, kuna tarakilishi ambayo wanatumia kusoma. Wako na vitabu na kalamu za kuandikia.

Huu ni msichana ambaye amekaa chini ameshika kitabu na kalamu kwa mkono ameweka chombo cha kusikiliza kwa masikio kwa meza iliyo mbele yake kuna tarakilishi ambayo anatumia kusoma.

Huyu ni mama ambaye amekaa chini kwa meza. Mbele yake kuna tarakilishi ambayo anatumia kusomesha. Ameinua mkono juu na ametazama mbele kama kuna watu anaongelesha.

Huu ni mtoto ambaye amekaa chini akisoma kutumia njia ya mtandao, mbele yake kuna tarakilishi ambao imewekelewa juu ya meza, ako na kalamu mkononi na kitabu amabaye anaandika. Kando kuna vitabu vingine ambazo anatumia.

Huyu ni msichana mdogo, ambaye amekaa chini. Mbele yake kuna tarakilishi, ambayo anatumia kusoma. Ameshika kwa mkono kalamu. Mezani kuna kitabu ambayo anatumia, kuandikia.

Huyu ni mtu ambaye amekaa chini. Amevaa chombo cha kuskiza kwa masikio yake. Anatazama mwalimu anayefundisha kupitia tarakilishi ambayo imewekelewa juu ya meza

Huyu ni mwanamke ambaye amekaa chini. Mele yake kuna tarakilishi ambaye anatumia kusoma imewekelewa juu ya meza. Pia akona kitabu ambayoanaandika, ameshika kalamu na mkono.

Huyu ni mwanamke anayo soma kutumia tarakilishi, amevaa chombo cha kusikiliza kwa maskio, mbele yake kuna tarakilishi ambayo imefunguliwa, kuna kitabu ambayo anatumia kuandika na ameshika kalamu mkononi.

Huyu ni msichana ambaye amekaa chini. Mbele yake kuna tarakilishi ambayo anatumia kusoma. Kwa meza akona vitabu na mkononi ameshika kalamu ya kuandikia.

Hawa ni wasichana wawili wadogo ambao wamekaa chini na tabasamu. Wako na tarakilishi ambayo wanatumia kusoma mtandao imeekelewa juu ya meza. Kando kuna watu wengine ambao wanasoma.

Hawa ni wanafunzi wa shule. Wamevaa mavazi imefanana ya mchezo. Wamefurahi sana. Wako kwa uwanja ambao umepandwa nyasi iliyotunzwa vizuri. Uwanja umezingirwa na miti mirefu.

Hizi ni vitabu za fasihi zilizo andikwa na waandishi tofauti. Ziko na vichwa tofauti na zimepangwa pamoja moja juu ya ingine.

Hii ni bweni ambayo iko na vitanda vitatu, vimetandikwa vizuri sana na matandiko imefanana ya rangi ya kijani kibichi. Pia kumewekwa vyandarua ya kuzuia mbu za rangi nyeupe.

Hawa ni wanafunzi ambao wako kwa uwanja wa kuchezea raga. Uwanja umepandwa nyasi na imenawiri vizuri. Wengine wamesimama kando wakiangalia mchezo ukiendelea.

Hii ni darasa la shule ambalo liko na viti na meza za kutumiwa na wanafunzi. Huko mbele, kuna meza ya mwalimu. Kwa ukuta kuna ubao mweusi ambao unatumika na mwalimu kuandikia.

Hii ni maktaba kubwa ambayo ikona vitabu nyingi. Vimepangwa kwa rafu kulingana na matumizi na aina yake. Kuna watu humu ndani ambao wanachagua vitabu.

Hii ni darasa ya shule ambayo iko na kiti na makabati ya kutumiwa na wanafunzi yamepangwa vizuri. Uko mbele kuna ubao wa kuandikiwa na mwalimu mweusi. Kwa ukuta kuna picha imewekwa hapo.

Hii ni darasa ambayo iko na viti na dawati zinazotumiwa mwanafunzi kukalia na kuandikia. Zimepangwa vizuri kwa safu na nguzo ili kurahisisha kukaa.

Hii ni maktaba kubwa na ambayo iko na vitabu nyingi. Vitabu za aina tofauti zimewekwa vizuri kwa rafu kulingana na matumizi yake. Kuna meza na viti za kukaliwa na watu wakikuja kutumia hii maktaba.

Hii ni bweni ambayo iko na vitanda nyingi za ghorofa. Imetengenezwa na mbao na chuma, zimetandikwa na matandiko zimefanana.

Hii ni bweni ya shule ambayo iko na vitanda vinne za gorofa. Imetengenezwa kwa kutumia mbao. Zote zimetandikwa, kwa ukuta kuna dirisha kubwa ambayo inaleta mwangaza ndani mwa bweni.

Hii ni maktaba ya shule, vitabu vimepangwa kwa utaratibu kwa rafu. Kulingana na aina na matumizi yake. Kwa rafu ya juu kuna vitabu mbili, na picha.

Hii ni darasa ya shule ya msingi. Kuna wanafunzi ambao wamekaa chini wakisoma. Wamekalia viti na meza kubwa ziko mbele yao. Kuna mwalimu ambaye anasaidia watoto huko nyuma kusoma.

Hii ni maabara kubwa ya shule. Kuna meza ambazo zimetengenezwa ili kusaidia wanafunzi wakati wa kusoma. Kwa meza kumewekwa vifaa tofuti ambazo zinatumika na wanafunzi wakati wanafanya majaribio.

Hii ni bweni iliyo na vitanda viwili vya ghorofa. Zimeundwa na mbao. Zimetandikwa matandiko imefanana. Pia kuna kabati la kuweka nguo za wanafunzi.

Hawa ni wanafunzi amabao wako kwa maabara ya shule, wamevalia kabuti nyeupe, wamezunguka meza ambayo iko na jaribio ambalo wanafanya pamoja.

Hiki ni chumba cha bweni ambacho kikona kitanda kimoja. Kimetandikwa vizuri na matandiko ya kuvutia. Kando kuna kiti na meza ya kusomewa na mwanafunzi.

Hii ni bweni kubwa inayoweza lala wanafunzi wengi, imewekwa vitanda za chuma za ghorofa zimetandikwa. Pia kuna masanduku ya wanafunzi ambayo imeekelewa juu ya kila kitanda.

Hii ni maktaba kubwa ambayo iko vitabu nyingi. Vitabu vimepangwa kwa rafu kulingana na aina na matumizi yake. Pia kuna meza ambazo vinatumiwa na watu wanaotumia hii maktaba. Kuna watu wamekaa chini na vitabu zikiwa mbele yao wakisoma.

Hii ni bweni ambayo iko na vitanda, imetengenezwa na mbao. Zimetandikwa matandiko imefanana. Pia kuna ngazi ya kupanda kitanda ya juu.

Huu ni ukumbi mkubwa sana wa mhadhara ,ukona viti vya rangi nyekundu Vimepangwa kwa safu na nguzo kurahisisha kukaa chini. Wanafunzi wengi wamekaa chini wakiendelea kusomeshwa.

Hii ni bweni ambayo iko na vitanda viwili. Vimetengenezwa na mbao. Vimetandikwa vizuri sana. Pia kuna kabati la kueka vitu vya wanafunzi na meza na viti viwili vya kusomea.

Hawa ni wanafunzi ambao wamevalia sare za mchezo. Wako kwa uwanja wa kucheza. Uwanja umepandwa nyasi iliyotunzwa vizuri sana. Nyuma yao kuna jengo la shule na miti mirefu.

Hii ni basi kubwa ya shule inayoweza beba wanafunzi wengi. Imepakwa rangi ya manjano na pia imeandikwa jina la shule. Limeegeshwa kando ya barabara na nyuma kuna miti mirefu

Hii ni bweni ya shule ambayo iko na vitanda viwili zimetengenezwa na mbao. Imetandikwa vizuri na matandiko meupe. Pia kuna pazia za kufaanisha nyeupe na neti za kuzuia mbu za rangi ya bluu.

Hii ni bweni ambayo iko na vitanda vingi. Imetengenezwa kwa chuma na ni za ghorofa. Zote zimetandikwa kwa ukuta. Kuna dirisha mbili ambazo zinaingiza mwangaza ndani.

Huu ni ukumbi mkubwa wa mihadhara uliyo na viti nyingi, vimepangwa kwa safu na nguzo ili kurahisisha wanafunzi kukaa. Iko na sehemu ya ghorofa ambayo bado iko na viti vya kukaliwa.

Hii ni bweni ambayo iko na vitanda vimetandikwa vizuri, ikiwa na matandiko ya rangi ya waridi imegawanyishwa na pazia la rangi ya bluu.

Huu ni uwanja wa tenisi wa kuchezea mchezo wa tenisi. Imetengenezwa vizuri sana. Kuna watu ambao wanaendelea kucheza huu mchezo.

Hili ni darasa kubwa la shule, liko na dawati na viti vya kukaliwa na wanafunzi, zimepangwa vizuri kwa safu na nguzo. Kwa ukuta kuna dirisha mbili kubwa za kuleta mwangaza.

Hii ni bweni ya shule za kulala. Kuna vitanda vitatu ambazo zimetandikwa matandiko imefanana. Juu ya kila kitanda kumewekwa neti nyeupe ya kuzuia mbu.

Hii ni bweni iliyo na kitanda cha ghorofa. Kimetengenezwa kutumia mbao. Kando kuna dawati. Kwa ukuta kuna dirisha kubwa ya kuingiza mwangaza humu ndani.

Hii ni darasa la shule ambalo liko na watoto wengi. Wamekaa chini kwa kiti wakitumia dawati kuandikia. Kuna mwalimu ambaye ameinama akiongelesha watoto wawili waliokaa pamoja. Pia, dawati na viti vimepangwa kwa safu na nguzo.

Hii ni maktaba kubwa ya shule iko na vitabu nyingi za aina tofauti. Zimepangwa kwa utaratibu kwa rafu ili mtu akihitaji aweze kutafuta kwa haraka.

Hii ni sehemu ya maktaba iliyo jaa vitabu za aina mbalimbali, pia ziko na rangi tofauti. Zimepangwa kwa utaratibu kwa rafu. Kuna mama amesimama amefungua kitabu moja. Kando yake kuna ngazi ya kutumia kufikia rafu za juu.

Hiki ni chumba cha bweni ya shule. Kuna kitanda cha ghorofa ya kutosha wanafunzi wawili. Kuna viti viwili na meza ya kusomea. Juu yake kuna kabati ya kuweka nguo.

Hili ni basi la kisasa ya shule ya upili limepakwa rangi ya kimanjano na pia limeandikwa jina ya shule Kuna watu watatu wamesimama kando yake na mbele kunaonekana kukiwa na miti mirefu

Hawa ni wanafunzi waliovalia sare za michezo. Wako kwa uwanja wa michezo ambao umepandwa nyasi iliyotunzwa. Pia umechorwa laini za kukimbilia. Umezingirwa na ua na miti imepandwa kurembesha.

Hawa ni wanafunzi wa shule ya upili .Wamevalia sare imefanana na mchezo .Wamesimama mbele ya basi ya shule ambayo imepakwa rangi ya manjano, pia imeandikwa jina ya shule.

Hawa ni wanafunzi wa shule na mwalimu wao. Wako kwenye maabara wakifanya jaribio. Kwa meza kumewekelewa kemikali tofauti ambazo wanatumia kufanya jaribio.

Hawa ni wanafunzi wa shuke waliyosimama mahali nje. Wanajifunza kupika. Wako na sahani ambayo wabakatia katia karoti. Pia kuna mwengine ameshika mboga ya kabeji.

Hawa ni wanafunzi wa shule ya upili, wakiwa kwa ukumbi. Wamepanga laini moja, na hapo mbele kuna mwanafunzi anakabidhiwa cheti na mwanamke na mwanaume.

Hii ni shule ya wanafunzi ambao ni vipofu. Wako kwa darasa wakisoma pamoja. Wanatumia kitabu cha braille ambacho inatumika na vipofu.